Kuna wachezaji, hao wanaoonekana wanashangilia katika mchezo fulani, ama hafla fulani, wengine wakiwa wamevalia nguo za rangi ya majani, kuna tarumbeta, kuna maandishi ambayo wengine wameshika.

Kuna tarakilishi na watu watatu kuna wa kwanza ni mtoto na mhudumu na wanaoangalia tarakilishi pia kuna kamera, pia kuna kiti kuna meza ambayo tarakilishi imewekelea.

Kuna watu watatu wanaonekana kuwa wanashughulikia kitu mahali ama kitu kinachofaa kushughulikiwa. Kuna viti, kuna magari, pia kuna maandishi maalamu ambayo imebandikwa mbele ya tenti ama chumba hiki. Kuna watu wanaonekana huku nyuma.

Kuna watu ambao wamevalia shati nyeupe na kinyasa ambayo ni rangi ya samawati inaonekana kuwa wako na zawadi na wamekuwa wameshinda kwenye hafla hii, kuna nyumba nyuma yao.

Kuna watu watatu, kuna tarakilishi ambapo inaonekana kuwa mhudumu ana mhudumia mtu ambaye ameketi mbele yake. Pia Kuna viti, pia kuna meza, pia kuna maandishi imeandikwa nyuma ya mhudumiaji kuelezea maelezo ya kuhudumiwa.

Kuna watu ama wanariadha wanaonekana kuwa wanakimbia nje, kuna gari ambao watu wamejaa kwenye gari hilo hadi juu, kuna taa za, za mtaani, pia kuna, kuna watu, kuna watu wanaopita kwenye lami pia kuna maandishi ama posta zimewekwa juu ama nje .

Ni watu ambao wanasherekea wanaonekana kuwa ni kabila fulani, watu ama watu wa nchi ya Kenya wanasherekea kwa ushindi wa afla fulani kuna mchero ya bendera ya Kenya.

Kuna watu watatu wa kwanza ni rais wa Kenya nyuma yao imeandikwa maandishi ambayo inasema maandishi kuhusu hafla hii pia wawili wamevalia macho nne.

Kuna tarakilishi ambaye kuna ukurasa wa kujaza, pia kuna meza, kuna kiti, pia kuna nyayo za stima inaonekana ni za tarakilishi, kuna watu wawili wanaonekana pale.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanapimwa ama wanasajiliwa mahali. Pia kuna wahudumu ambao wameketi wamevalia nguo nguo isiyofanana na wale wanaohudumiwa. Nyuma yao inaonekana ni mlango ambao umefungwa ama ni ukuta ambao umefungwa. Kuna njia ambayo inaonekana watu hupita.

Kuna watu wengi wanaonekana kuwa wameketi wakingojea kuitwa kwenye hudumiaji ama pahali pa kuhumia, kuna ambao wamepanga laini ili kuhudumiwa kuna viti, kuna maelezo juu ama nambari hudumiaji.

Kuna watu watatu wawili wakiwa wamechora picha ya bendera ya Kenya wakiwa wanashangilia. Mwenye ako katikati anaonekana kama Falian na Johny anaonekana kushangilia na kupiga picha ,inaonekana ni hafla fulani.

Kuna mtu ambaye ameshika microphone , anaonekana kuwa anaongea. Kuna maandishi nyuma ya huyo mtu ambaye anaongea. Kuna bendera ya Kenya, pia kunaonekana kuna mlango. Pia kuna kitu cha kuweka ama kitu cha kuweka ili kusoma.

Kuna watu wanaonekana kuwa wanashangilia kwa hafla fulani, kuna wale ambao waneka mikono juu , kuna wale nako na tarumbeta , pia inaonekana wako chini ya kivuli cha nyumba , lakini si nyumba.

Kuna wachezaji wanne, wa mwisho akionekana kuwa ameshika mpira zote kwenye mabega. wote wakiwa wamecheka wamevaa nguo ambazo zimeandikwa jina Kenya.

Kuna watu ambao wanapeana maeleza, kuna wale ambao wameketi. Kuna maadishi katika mlango inaandikwa huduma kenya, pia kuna mlango ya kupita, kuna dirisha..

Kuna mhudumu ambaye ako karibu na mtarakilishi, hapa kuna maadishi, maandishi ambayo imeendikwa kuwa ni huduma Kenya mahali wanafaa kuhudumiwa pia ni meza, kuna watu ambao wanatembea kwenye shuguli zao kuna madirisha.

Kuna watu, kuna wawili ambao wameshika kalamu wanaonekana kuandika au kutia saini kwenye karatasi haya yanaonekana, kuna meza, kuna simu juu ya meza, pia kuna viti ambapo watu hawa wameketi

Kuna watu ambao inaonekana kuwa wanasajiliwa kwenye ghafla fulani. Kuna maandishi ambayo imeandikwa kwenye ama juu ya tenti ili kuonyesha utaratibu wakati wa kusajiliwa. Pia bodaboda inaonekana kubeba watu. Pia kuna miti nyuma ya tenti

Kuna watu. Kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana anaongea. Kuna wengine nyuma yao ambao wamevalia kofia iliyoandikwa Tuko Moja. Ina inaonyesha ni ya chama moja la Jubilee. Pia inaonekana ni wakati wa siasa.

Kuna matakataka kwenye njia au kando ya njia watu wanaoeneka kuwa wako pilka pilka zao kuna magari ambayo zinatembea kwenye lami kuna posti za stima, kuna nyayo za stima, kuna nyumba ambazo zimejengwa kando ya njia.

Kuna tarakilishi, kuna kamera ambayo imetumiwa kupiga picha mwanamke aliye mbele yake. Kuna ambaye ameketi anaonekana ni mhudumu, kuna ambaye anasaidia mhudumu ama anaongelesha, kuna dirisha.

Kuna wachezaji ambao wanapiga picha wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameinama. Kuna miti kando ya uwanja huu. Pia juu kuna mawingu, rangi ni samawati, chini kuna nyasi. Watu wanaonekana wakiwa mbali ambao wanatazama mchezo huu.

Kuna mwanamke amevaa nguo nyekundu, amesuka nywele. Kuna maelezo kuhusu mwanamke huyu aliyesema anaitwa mama Nai

Kuna tarakilishi ambayo inaonekana kuwa kuna mtu ambaye anafinya ama anapewa maelezo. Pia kuna meza ambazo makaratasi yameekwa. Watu wamevalia barakoa. Kuna watu ambao wanapanga laini ili kuhudumiwa kwa upande huu. Kuna miti nyuma ya hafla hii.

Kuna watu watatu na tarakillishi kuna camera kuna meza Kuna dirisha kuna pahali pa kupiga picha.

Kuna wahudumu ambao wameketi kwenye viti na tarakilishi ,kuna wanaohudumiwa wamesimama pia kuna viti vya kukalia na maelezo zaidi kuhusu huduma bora katika sekta hii ,kuna baluni.

Kuna jaji watatu juu ikiwa na bendera ya Kenya, pia kuna jaji ambao wameketi chini yao pia kuna mikrofoni na chupa cha maji ,kuna cha kuoshea mkono.

Kuna watazamaji ambapo wako mbele wanaonekana kushangilia. Inaonekana ni mchezo fulani wanaotazama. Kuna viti ambao wanaotumia kuketi pia kuna chuma ambayo inatenga mahali pa kuchezea na mahali pa utazamaji.

Kuna watu ambao wameketi ili kuhudumiwa, kuna mhudumu ambaye amevaa nguo tofauti na wenye wamahudumiwa. Watu wamevalia barakoa, kuna miti, kuna nyumba, chini kuna nyasi.

Kuna mikrofoni ambayo inatumiwa na wakuu ambao wanaongelea. Wanawake wamevalia kofia ya chama fulani ya Kalonzo. Pia nyuma yao kuna miti, kuna nyumba pia kuna ambaye ameishika barakoa.

Kuna wanafunzi wa shule ambao wanaonekana kupewa maelezo na mkuu wao. Kuna polisi ambao wanapeana ama wanapewa simu. Kuna polisi mmoja ameshika gazeti ama kitabu kwenye mkono wake. Pia kuna maelezo zaidi kuhusu picha hili kwa kiingereza.

Kuna watu wanne ambao wako mbele ya tarakilishi wa kwanza ameangalia camera ako na macho nne ako na barakoa wa pili anaonekana kuwa anashughulikia tarakilishi hilo na pia wa tatu na wa nne wanaongea.

Kuna watu wawili ambao mmoja anaonekana kuwa anaandika kitabu . Kuna tarakilishi, kuna viti, kuna kioo ,kuna maandishi ambayo inaelekeza wahudumiaji ama wahudumu katika kazi zao.

Mchoro ambayo inaonyesha watu wako pamoja ambayo ilitumiwa zamani kama inatumiwa katika chama cha Jubilee, ambayo hutumiwa na, ama ilitolewa na Rais Ruto wakati wa Uhuru wakiwa na yeye.

Kuna watu wawili ambaye ni muhuduma na mwenye anahudumiwa pia kuna tarakilishi, kuna kitu ambaye mwenye anahudumia ameketi, pia kuna mahali pa kuwekea vitu ama documents katika ofisi hii.

Wachezaji ambao wanashangilia wakiwa wameshinda zawadi. Kuna mpira, pia wachezaji hao wanaonekana kuwa wamevalia nguo sawa. Pia mikono yao wameweka juu.

Kuna wachezaji ambao wanaonekana kua wanaendelea kucheza. Kuna mpira, kuna mchezaji mmoja ambaye amefunga mkono, kuna ambao wanatazama mchezo huu ukiendelea, pia kuna kivuli ama ukuta nyuma ya watu wanaotazama mchezo huu.

Kuna watu ambao wamesimama kwa utaratibu au kwa laini, moja akiwa na tarakilishi, kuna microfoni, pia kwenye meza ya kuweka microfoni kuna maandishi pia kuna ambao wamevalia miwani.

Kuna viti, kuna wahuduma ambao wameketi ili kuhudumia watu ambao wanakuja, kuna vitabu juu ya kaunta, kuna tarakilishi, kuna milango, kuna gesi ya kuzima moto ama ya kuzima moto, kuna maelezo kuhusu kazi ambayo inafanyika kwenye nyumba hii.

Kuna kitu cha kuweka takataka, nyuma yake ni mlango, chini yake ni sakafu pia kuna ukuta ambayo imepakwa rangi, na kando yake kunaonekana kitu nyeusi ambayo haijulikani ni nini.

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanahudumiwa kwenye huduma centre, pia kuna wenye, kuna agenti ama wahudumu katika huduma hii, kuna tarakilishi, kuna viti.

Kuna wanariadha ambayo wanaonekana kua wanakimbia, chini yao kuna michoro ya ambayo unafaa kufwata unapokimbia, nyuma yao kuna watazamaji ambao wanatazama kukukimbia ama mchezo huu.

Watu ambao wamevalia shati ya rangi samawati. Wamevaa pia kofia ya rangi samawati. Wanaonekana kushangilia kwa hafla fulani. Wameketi. Pia viti imepangwa kwa utaratibu.

KuNa watu ambao wamesimama kwenye hio pande moja, pia kuna maikrofoni kuna mchoro wa Raila Odinga, ambayo imeandikwa maadishi, katika picha hilo pia kando yao kunaonekana madirisha na maadishi inayoandikwa ODM .

Kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanaimba ama wanashangilia kwa hafla fulani. Wengi wamevalia nguo ya rangi ya majani. Pia, nyuma yao kuna miti, kuna nyumba na magari. Kuna mwanamke ambaye ameshika bagi .

Kuna watu ambao wanaelezwa kuhusu kazi inavyofanywa kwenye huduma, pia kuna mwenye ameketi, kuna viti, kuna maandishi ambazo zimeandikwa ili kuelekeza watu katika huduma center pia kuna polisi na watu hawa wamkeshika kalamu na vitabu.

Kuna watu ambao wameketi wanangoja kushughulikiwa na huduma, pia kuna ambao wanahudumiwa kwenye kaunta kuna tarakilishi na dirisha ni ya kioo, pia kuna maandishi ambayo inaelezea ni mgani ambaye unafaa kwenda kwake.

Kuna wahuduma ambao wameketi ,wanaonekana kuwa wanafuatilia katika tarakilishi. Kuna meza ,kuna tarakilishi. Pia kuna wanaohudumiwa wakiwa wamesimama mbele yao. Kuna maelezo ama maandishi katika ukuta katika nyumba hii.

Kuna wachezaji wanaonekana wakishangilia wakiwa wameshika zawadi yao. Inaonekana kuwa wanapiga mayowe na vigelegele. Nyuma yao kuna nyumba kubwa yenye madirisha yenye pia sakafu, pia inaonekana kuwa kuna michoro ya rangi nyeupe. Kuna watu kando yao wanaonekana kuwa wanaongea ama wanawasilisha.

Kuna mtu ambaye amevalia kofia ambaye ikona maandishi kura kwa Moi, na pia kuna mchoro ya kuku na watu nyuma ya huyo mtu wamevalia kofia, inaonekana kuna kucha za mkona.